Nguo za rangi tofauti tofauti zimepangwa kwa kibanda iliyotengenezwa na mbao za udhurungi, uchafu umetapakaa katika kila sehemu ya eneo hilo. Mama mmoja aliye na shungi la nywele aliyesimama pembeni amevalia nguo ya kijani iliyo na madoadoa meusi.

Mwanaume aliyevaa suti nyeusi na shati nyeupe. Anaangalia gari leusi linalong'arang'ara akiwa na tabasamu usoni mwake, kuashiria kuvutiwa na gari hilo. Vibofu vya rangi nyekundu vimefungwa juu vikiwa vina ning'inia.

Simu aina ya Nokia ikiwa na maandishi yanaoashiria utoaji wa pesa kutoka katika kibanda cha mpesa. Shilingi elfu mbili za asili ya Kenya zimeshikiliwa na mkono ulio na kucha zilizopakwa rangi na kidole kilichovalishwa 𝑝ete.

Maandishi ya neno M-PESA yameandikwa kwenye ukuta uliopakwa rangi ya kijani kijana ameketi chini amewkelea kichwa juu ya stuli duka lengine ubavuni limejaa chupa nyingi. Majani yametapakaa kila sehemu.

Elfu kadhaa zilizoasili ya Kenya, zinawekwa pamoja ili kufungwa kutumia bendi ya mpira. Aliyeshikilia pesa hizo amevalia nguo nyekundu iliyo na mkanda mweusi. Fedha hizo zipo juu ya meza ya mbao.